Watu wazima waliokusanyika katika chumba cha darasa, kikiwa kina vifaa mbalimbali vinavyosaidia katika kujifunza kwa nadharia na vitendo, wakiwa wanasikiliza kwa makini mkufunzi anayewafundisha na hivyo kuimrisha ujuzi wao kwaajili ya maisha yao ya kila siku.

Jamii ya watu wa kimaasai waliovaa mavazi yao ya kitamaduni, wakiwa katika mafunzo ya kushona kama elimu ya watu wazima, inayotolewa ili kuimarisha mfumo mzima wa maisha, na hivyo kuwapa ujuzi utakaowasaidia katika maendeleo yao kiuchumi katika jamii.

Watu wazima wamesimama kwa makini wakiskiliza muwezeshaji anae wahamasisha kuhusu umuhimu wa elimu ya watu wazima akisistiza ujuzi wa kusoma, kuandika na maarifa ya msingi ya maisha bora.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyesimama mbele ya wanafunzi waliokaa kwa utulivu wakimsikiliza kwa umakini mwalimu wao, akiwapa mafundisho yanayohusiana na ngazi yao ya elimu na hivyo kuhimarisha taaluma pamoja na ujuzi wa wanafunzi hao, kwa maandalizi ya elimu za ngazi za juu.

Vitabu mbalimbali vya shule ya msingi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya kabati vikiwa na rangi na ukubwa tofauti, huku baadhi vikiwa na michoro inayovutia wanafunzi kujifunza kwa urahisi na kwa furaha.

Chumba cha maabara katika shule ya sekondari kilichotengenezwa kwa mpangilio maalumu na wa kisasa, ikiwa ni sehemu ya mafunzo ya mwanafunzi kusoma kwa vitendo katika masomo ya sayansi.

Chumba cha maabara kilichojengwa kwa ustadi mkubwa kwaajili ya kuimarisha elimu ya masomo ya sayansi na vitendo kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, sehemu hii ikisaidia kutoa mafunzo ya taaluma ya hali ya juu kwa wanafunzi.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo darasani, wanasikiliza kwa umakini mkubwa mafunzo yanayotolewa ndani ya darasa hilo. Hii ni sehemu ya kuimarisha elimu na taaluma ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika darasa kubwa, wanafanya mtihani. Kila mmoja akiwa kwenye kiti chake na karatasi, anafanya mtihani kwa umakini, ikiwa ni sehemu ya kijupiam na kutathmini maendeleo ya elimu yao ya ngazo za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wengi wao wakionekana wamevaa barakoa, wanawake kwa wanaume, wapo ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye yupo mbele yao, akiwapa mafundisho mbalimbali yanayosaidia kukuza elimu yao ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakike na wakiume waliokaa kwa kujadiliana katika sehemu yenye meza ikiwa na kompyuta moja ya mpakato, wakibadilishana mawazo ya kitaaluma kwa njia zilizo sahihi katika mazingira yenye utulivu kwa kuimarisha ujuzi wao kitaaluma katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo katika darasa maalumu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi wao, aliyesimama mbele akiwafundisha kwa ajili ya kuimalisha taaluma yao ya ngazo za juu.

Wanafunzi wa chuo walio kaa kwa heshima katika mazingira yenye utulivu, wakiwa wanatumia kompyuta zao mpakato katika suala zima la kujadiliana na kuimarisha mafunzo yao katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo katika jengo kubwa la kisasa, wakisikiliza kwa makini mafundisho yanayofundishwa na mkufunzi wao; aliyesimama mbele akiwaelekeza kwa kutumia vifaa vipya na vya kisasa, ikiwemo runinga; yote kwa ajili ya kuimarisha uelewa wao katika elimu yao ya ngazi za juu.

Wanafunzi wawili wa chuo kikuu waliopo katika chumba maalumu cha darasa, mbele yao kukiwa kuna meza yenye kompyuta mbili, wakiwa makini wanajifunza kupitia vifaa vipya vya kisasa kwa ajili ya kuboresha elimu yao ya ngazi za juu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi wa kike aliyevaa koti la rangi ya bluu iliyokolea, akiwa pembeni ya kifaa maalumu ikiwa kama ni nyenzo ya kutumia katika mafunzo kwa vitendo, hivyo kuboresha taaluma yake itakayomsaidia katika maisha ya kawaida kwenye jamii kwa kufanya kazi, aidha kwa kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalum kilichosheheni nyenzo mbalimbali za kielektroniki. Wakiwa kwa makini wanajifunza jinsi ya kutumia vifaa hivyo kwa ajili ya kuwaletea mafanikio yenye tija katika jamii zao.